Mazingira ni ya chumba cha afya. Wahudumu wa afya wamevaa barakoa na wamevaa sare za rangi nyeupe. Mwingine anaangalia mgonjwa kwenye mdomo wake, huku wengine wamesimama.

Chupa nyeupe na karatasi juu yake ya rangi ya samawati ambayo imeandikwa vitamin, kando yake kuna vidonge vya tembe za rangi nyeupe.

Wanafunzi ambao wamevaa sare ya shati ya rangi ya manjano, na long'i za blue , wananawa kwenye mfereji, ambao juu yake pamewekwa sabuni.

Katika gazeti ambalo lilichapishwa mwaka wa elfu mbili kumi na tisa, maporomoko ya nyumba, ambapo watu wamepanda juu ya maporomoko na wengine wamekaa kando.

Mbele ya chumba, kuna mtungi wa rangi nyekundu, ambao umewekwa maji na umetengenezewa mfereji, ambao watoto wameinama huku wakinawa mikono yao.

Mazingira ni ya chumba cha afya. Mhudumu wa afya ambaye amevaa sare za rangi nyeupe na tochi ameifunga kwenye kichwa chake anampa maelezo mama ambaye ameketi kando yake na wengine wamekaa nyuma yao.

Kwenye mafuriko ya maji ambayo yamefanyika katika barabara, bajaji mbili za rangi ya manjano zinapita, na kando yake kuna mama amebebwa juu ya pikipiki ambayo inamwavuli wa rangi nyeusi.

Mkono wa mtu ambao umevalishwa pete. Umebeba chupa mbili za dawa ambazo ni za rangi nyeupe, huku akivuruta dawa kwenda ndani ya sirinji ambayo ina sindano ya rangi samawati.

Mazingira ni ya chumba cha afya. Muhudumu ambaye amevaa glove za rangi ya samawati, anampima mgonjwa meno, huku amebeba kifaa cha kupima kwenye mkono wake.

Ni kisanduku ambacho kina dawa ndani na maandishi juu yake kuhusu rubela, matubwitubwi na mabucha na kando yake vichupa vya rangi nyeupe zina dawa ndani na mkono ambao unavuruta dawa kwenda ndani ya syringe .

Mama ambaye amevaa magwanda ya rangi ya waridi, amebeba mtoto mkononi mwake ambaye ni mchanga. Mazingira ni ya chumba cha afya. Kuta za nyumba hii ni ya rangi ya samawati.

Mhudumu wa afya ambaye amevaa sare ya rangi ya buluu, anamdunga sindano mwanaume ambaye ameketi. Amejifunga kitambaa cha rangi nyekundu na amevaa barakoa kwenye mdomo wake.

Moto mkubwa umewaka ndani ya kichaka, huku ukichoma nyasi na miti, na wazimamoto wapo ambao wamevaa sare za rangi ya manjano, huku wamebeba gesi wakizima moto.

Mama ameinama kwenye mfereji, huku akichota maji kwenda kwa kibuyu cha rangi ya manjano, ndani ya besheni na nyuma yake kuna nyumba za mabati na nguo ambazo zimeanikwa.

Viungo vya unga vimewekwa ndani ya ndoo na zingine zimewekwa ndani ya chupa za rangi tofauti tofauti na zimepangwa katika rufaa ambayo ni ya rangi nyeupe.

Mazingira ni ya chumba cha afya. Mama ambaye amevaa magwanda ya rangi ya buluu huku amebeba mtoto mchanga mikononi mwake na amemfunika kitambaa cha rangi nyeupe.

Mazingira ni ya chumba cha kliniki cha watoto. Mhudumu amevaa koti ya rangi nyeupe huku akimdunga sindano mtoto ambaye amebebwa na mama.

Muhudumu wa afya ambaye amevaa glove nyeupe, na barakoa ya blue na kabuti nyeupe. Anamuhudumia mgonjwa ambaye amelazwa, kwame, anamuangalia meno yake. Mazingira ni ya chumba cha afya.

Mafuriko ya maji yamesomba miti, vitanda hata viti. Ipo kando ya nyumba ambazo zimejengwa na mabati na kando yake miti iliyokauka imesimamishwa.

Mgonjwa ambaye amelala kwenye kiti, amefungua mdomo huku ameangalia juu, na muhudumu wa afya amesimama kando yake, huku amebeba vidonge vya tembe kwenye kijiko, akileta karibu na mdomo wa mgonjwa.

Kwa veranda ya nyumba, wahudumu wa afya ambao wamevaa koti nyeupe, wananawa kutoka kwa mfereji wa rangi ya samawati. Na nyuma yao mtu ambaye amevaa sare ya polisi, amesimama.

Mama amebeba mtungi wa maji mgongoni mwake, ambao ni wa rangi ya manjano na kwenye mkono wake wa kushoto, amefunga mtoto na kitambaa, ambacho ni cha rangi ya machungwa.

Mbele ya nyumba. Mzee ameketi huku akidungwa sindano kwenye mkono wake wa kushoto. Kando yao kuna nyumba ya ghorofa, barabara na magari ambayo yamesimamishwa.

Watu wawili ambao wamevaa barakoa za rangi ya blue , wanamuhudumia mgonjwa ambaye amelazwa, na wanaangalia meno yake kutumia vifaa za kupima.

Chupa za dawa zimepangwa juu ya meza ya rangi nyeupe. Vidonge vya tembe ambavyo ni vya rangi ya hudhurungi, kijani kibichi na samawati zimewekwa kando ya hizo chupa.

Mgonjwa ambaye amevaa Sweta nyeusi, ameketi Kwa kiti ya kijani kibichi huku ameishika chupa ya rangi nyeupe. na karatasi nyeupe ambayo inamaandishi juu yake.

Ndani ya mafuriko ya maji, katikati ya barabara. Mtu mmoja anasukuma mkokoteni, na kuna magari ambayo yanapita na pikipiki iko kando ya hizo magari. Watu wanapita kando ya barabara kwenye hiyo mafuriko.

Mtu amesimama mbele ya kitambaa cheupe ambacho kimefungwa katikati ya miti mbili. Na juu yake maandishi kuhusu daktari wa dawa ya mapenzi, nguvu za kiume, kumfunga mke au mume dhidi. Na chini yake kuna nambari ya simu.

Dawa ya chanjo ipo ndani ya chupa ambayo ni ya rangi nyeupe. Mkono ambao umevalishwa glove ya rangi ya kijani kibichi, unavuruta dawa kwenda ndani ya syringe .

Mazingira ni ya chumba cha afya, kitanda cha wagonjwa kimewekwa ndani, vingine wagonjwa wamelalia na vingine viko bila watu juu yake.

Ndani ya chumba cha afya mhudumu amevaa magwanda ya rangi ya manjano, amevaa glavu mikononi za rangi nyeupe na kwenye mapua yake amejifunika barakoa. Anamdunga sindano mgonjwa ambaye ameketi huku amewekelea mkono kifuani.

Ndani ya hema nyeupe wahudumu wa afya wameketi kwenye viti mmoja amesimama na sindano mkononi huku akivuruta dawa kutoka ndani ya kichupa cha rangi nyeupe.

Ndani ya hema nyeupe, watu ambao wamevaa magwanda ya rangi nyeupe na glovu za rangi nyekundu, wanapukiza dawa kwenye karatasi nyeusi. Mmoja amebeba tanki ya rangi ya buluu.

Mtu ambaye amevaa sare nyeusi, ananawa katika mfereji ambao umetengenezwa na mtungi wa rangi ya samawati, na ufuniko wa rangi nyekundu, huku kuna sabuni kando yake.

Muhudumu wa afya ambaye amevaa sare yeupe na nyeusi anamdunga sindano mtoto kwenye mkono wa kushoto huku amebebwa na mamayake ambaye ameketi.

Muhudumu wa afya ameinama, huku akimdunga sindano, mtu ambaye amekaa juu ya kiti cha rangi nyekundu, huku amevaa barakoa kufunika mapua yake na mdomo wake.

Katikati ya barabara ,mafuriko ya maji imetapakaa kila mahali. Gari zinapita ndani ya haya mafuriko na kando yake, kuna chumba cha mabati ya rangi nyekundu.

Muhudumu wa afya ambaye amevaa sare ya rangi ya manjano, anamwekea dawa mtoto aliyebebwa na mama, ambaye ameketi kwenye kiti nyeusi na watu wengine wamesimama nyuma yao.

Mazingira ni ya chumba cha afya, wahudumu wa afya wamevaa sare za rangi ya Samawati na barakoa kufunika mapua na midomo yao .Mama aliye mjamzito anapewa maelekezo na mhudumu mmoja wa afya.

Mazingira ni ya chumba cha afya. Wahudumu wako kando ya mgonjwa ambaye amelazwa juu ya kitanda huku akiwekewa dawa na mhudumu ambaye amevaa barakoa ya rangi ya blue .

Muhudumu wa afya ambaye amevaa magwanda ya rangi ya samawati na glovu za rangi ya samawati anamdunga mama sindano kwenye mkono wake wa kushoto, na watu wengine wameketi nyuma yake.

Mazingira ni ya chumba cha afya. Madaktari wa meno wanamhudumia mgonjwa ambaye amelazwa kwenye kitanda. Madaktari wamevaa sare za rangi nyeupe na midomoni wamefunika na barakoa za rangi ya samawati.

Kichupa cheupe chenye dawa ndani, na ufuniko wake ni wa rangi ya bluu, umewekelewa juu ya meza, na kando yake kuna sirinji ya kuwekea ndawa.

Ndani ya chumba cha upasuaji, wahudumu wawili ambao wamevaa magwanda ya upasuaji ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi na wamefunga mdomoni na mapua barakoa, huku wakimuhudimia mgonjwa.

Kando ya ukuta wa mawe chini ya mti, pametupwa takataka. Watu watano wanaokota na wengine wanafagia, karatasi na uchafu ambao umetapakaa.

Mkulima ambaye amevaa magwanda ya rangi ya manjano. Kwenye mikono amevaa glavu nyeusi na amefunika uso wake na barakoa nyeusi. Ako kando ya zizi huku akiingiza kipima kwa mapua ya ng'ombe.

Mazingira ni ya chumba cha afya. Mhudumu amevaa sare ya rangi ya samawati na amevaa barakoa akifunika mdomo wake na mapua, huku akimdunga sindano mtoto ambaye amebebwa na mama ambaye ameketi kwa kiti kieusi.

Daktari wa maskio ambaye amevaa koti nyeupe, anamhudumia mama ambaye amevaa koti ya rangi nyeusi, na anamuangalia kwenye maskio yake.

Mazingira ya chumba cha afya. Mhudumu wa afya amevaa barakoa ya rangi ya samawati, na sare za hospitali. Anamdunga sindano mzee ambaye ameketi kwenye mkono wake wa kushoto.

Mazingira ni ya chumba cha afya. Mhudumu wa afya anamwangalia mgonjwa ambaye amelazwa na daktari wa meno ameingiza vifaa kwenye mdomo wake.

Mazingira ni ya kliniki ya watoto, kuta zake zimechora mipambo ya maua na mnyama, watoto wamelazwa kwenye vitanda zao, na kando yao watu wawili wanawaongelesha.

Watoto ambao wamewekwa katika vyumba vyao wakiwa uchi, wanahudumiwa na wahudumu wa afya ambao wamevaa magwanda ya hospitali. Mazingira ni ya clinic ya watoto.

Wahudumu wa afya wawili. Mmoja amevaa sare ya rangi ya samawati na barakoa amefunika mdomoni na mwingine amevaa sare ya rangi nyeupe, huku akimumulikia mhudumu mwenzake, kwa mgonjwa ambaye amelazwa na amefungua mdomo.

Kando ya mti kuna mlingoti ambao umewekwa kibao juu, chenye maandishi ya daktari Chikongo, kumvuta mpenzi, biashara, nyota na chini yake nambari ya simu.

Katika gunia nyeupe pamepangwa mizizi aina mbalimbali ambayo imekauka na juu yake pia kuna panga na vipira ambazo zimewekwa madawa ambayo imesiagwa.

Mazingira ni ya chumba cha afya ambapo ni ndani ya chumba cha upasuaji. Wahudumu wa afya wanamfanyia mgonjwa operasheni, huku wengine wakishuhudia.

Mkulima ambaye amevaa Kabuti la rangi ya buluu na glovu za rangi nyekundu, ameweka mtungi kwenye mgongo wake huku akinyunyizia mahindi dawa na nyuma yake kuna tengi ya rangi nyeusi.

Mazingira ni ya chumba cha afya. Mgonjwa amelazwa kwenye kiti. Wahudumu wa afya wawili wameketi kando yake, mmoja amevaa sare nyeupe na glovu nyeupe huku akimulika mgonjwa. Mwingine anamwangalia meno mgonjwa.

Kwenye mfereji wa maji, ambao unatoka kwa tangi la rangi ya samawati . Watoto watatu, wananawa kutoka bomba la maji na mwalimu amesimama kando yao.

Mkono ambao umevalishwa glove ya rangi ya kijani kibichi. Umeshika chupa ya dawa ya chanjo ya ugonjwa wa homa wa manjano, pamoja na sindano kwenye mkono wake.

Mazingira ni ya chumba cha afya. Daktari wa meno ambaye amevaa glove za rangi ya samawati na kwenye mdomo wake amefunika barakoa ya rangi samawati. Anamhudumia mgonjwa ambaye amelazwa kwenye kitanda.

Mhudumu wa afya ambaye amevaa sare ya manjano anamsaidia mama kuweka dawa kwenye mtoto ambaye ameshikwa na msichana amevaa sare ya rangi nyekundu.

Mhudumu wa afya ambaye amevaa koti nyeupe, na miwani kwenye shingo yake, anamdunga sindano mtoto ambaye ameketi, kwenye mkono wake wa kushoto.

Chupa ambayo ni ya rangi nyeupe na maandishi juu yake ya rangi nyeusi inayosoma vidonge vya ngono imewekelewa juu ya meza ya rangi ya samawati.

Mhudumu wa afya ambaye amevaa kabuti ya rangi nyeupe na barakoa amefunika mdomo na mapua. Amesimama, huku akimdunga sindano mwanamume mwenye aliyeketi kwa mkono wake wa kushoto.

Mitungi ya maji ambayo ni ya rangi ya manjano imepangwa mbele ya mfereji ambao umetengenezewa chumba chenye madirisha ya rangi ya buluu na mbele yake watu wanapiga picha huku wengine wakionyeshana.

Watu wengi wamekusanyika mahali nyumba imechomeka. Kuni zimetapakaa, miti imetapakaa na kando yake kuna nyumba za ghorofa na zingine za mabati.

Ndani ya chumba cha afya, wagonjwa wamelazwa kwenye kitanda, wanaume wawili wamevaa nguo za rangi nyekundu ambazo ni za msalaba nyekundu.

Chumba kimeboromoka. Mchanga na matofali na mawe yapo chini. Watu wengine wanapanda juu ya hayo maporomoko. Wengine ambao wamevaa kofia za mabati na koti nyeusi wamesimama wakaangalia hayo maporomoko.

Madawa ya asili ya kienyeji na bidhaa kadhaa na kitabu zimewekwa juu ya kitambaa nyeupe na kitambaa ingine ni nyeusi na mtu ambaye ameshika bidhaa kwenye mkono ameketi kando ya hizo madawa.

Mama ambaye amevaa buibui nyeusi, amesimama juu ya mizoga ya wanyama waliokufa na nyuma yake miti ambayo imekauka matawi na nyingine ni mimea ambayo imekauka.

Mitungi ya maji ambayo ni ya rangi tofauti kama vile nyeupe, samawati, rangi ya kijani kibichi imepangwa foleni na watu wamesimama kando ya hiyo mitungi. Mama amesimama katikati ya hiyo mitungi.

Mazingira ni ya kituo cha afya, katika wadi ya watoto. Wauguzi wako katika adi wakiangalia watoto, ambao wamewekwa katika vyumba vyao na kuwashughulikia.

Mazingira ni ya kituo cha afya. Mgonjwa amelazwa mbele ya kompyuta na muuguzi anamwongelesha kwa bashasha huku akiandika kitu katika karatasi.

Wahudumu wa afya ambao wamevaa koti za rangi nyeupe na barakoa katika mapua zao huku wakimhudumia mgonjwa ambaye ameketi na amevaa shati ya rangi ya kijani kibichi, huku wakimpima kwa kipimo ambacho kinawekelewa juu ya meza ya rangi nyeupe.

Mkulima ambaye amevaa kabuti la rangi ya manjano na glovu za blue , amebeba pampu ya rangi nyeupe na ya rangi kijani kibichi, huku akinyunyizia mimea yake dawa.

Chanjo ya MMR imewekwa ndani ya chupa na mkono imebeba sindano, ambayo inaonekana ishawekwa dawa na mkono yenyewe imevalishwa glavu ya rangi ya buluu.

Mhudumu wa afya ambaye amevaa sare za rangi za kijani kibichi na glovu za rangi nyeupe anamfunika mtu aliye kwa kitanda ama machela ya hospitali huku akimfunika kitambaa cha rangi nyeupe na kando yake kuna meza ambayo imewekelewa kifaa cha kupima.

Mkulima amevaa magwanda ya kujikinga yaliyo ya rangi nyeupe na mgongoni amebeba kibuyu ya kunyunyizia mimea dawa na kwa mikono amevaa glovu za rangi ya kijani kibichi.

Mandhari ni ya hospitali. Mhudumu ambaye amevaa koti ya manjano. Ameshika sindano mkononi mwake na chupa nyeupe ambayo imetumika kubeba dawa ndani.

Watoto wameinama chini ya mfereji ambayo unatakataka mingi, huku wamebeba vibuyu, za lita tano ambazo wanachota maji kwenda ndani.

Chumba ambacho kinaonekana ni kama ni choo. Kimejengwa katika shamba. Milango yake ni ya rangi ya bluu na mbele yake kumewekwa mfereji na kandokando ya chumba hiki kuna mimea na mti mrefu ambayo ni ya kijani kibichi.

Watu wawili ambao wamevaa makabuti za rangi nyeusi wanafagia takataka zilizo kando ya nyumba huku mmoja amevaa glovu za rangi nyeusi na ufagio wa kuokota uchafu.

Muuguzi aliyevaa sare nyeupe anamdunga sindano mgonjwa aliyeketi kwenye mkono wake wa kushoto, huku amevaa barakoa kwenye mapua yake.

Wahuguzi watu wako katika mazingira ambayo yanaonekana ni ya afya wanamwangalia mgonjwa kwenye mdomo na wamevaa makwanda ya rangi ya bulu na kofia Kwa vichwa zao na kwa midomo wamejifunika na barakoa za rangi ya bulu.

Mbele ya tenki tatu, kuna karatasi iliyo na maandishi kuhusu utunzaji mazi na kando yake mwanaume amevaa tsheti ya blue , huku ameinua mkono mmoja juu.

Daktari wa meno ambaye amevaa koti la rangi nyeupe, barakoa ya samawati kwa mapua na miwani na glovu za rangi nyeupe, anamwangalia mgonjwa meno yake, ambaye amemlaza kiti cheusi.

Muuguzi ambaye amevaa koti la rangi nyeupe na miwani, anamhudumia msichana ambaye ameketi kwenye kitanda na inaonekana mazingira ni ya kituo cha afya.

Wauguzi wawili, mmoja amevaa koti nyeupe ambayo imeandikwa Sara, na barakoa ya buluu kwenye mapua yake, na mwingine ameketi amevaa sare ya rangi ya kijani kibichi na barakoa kwenye mapua yake, huku wakimwangalia mgonjwa aliyelazwa.

Ndani ya chumba cha afya. Mazingara ni ya hospitali. Madaktari wamevaa magwanda ya rangi ya samawati na kuna vifaa vya oparesheni ndani ya chumba hiki na kuta zake ni za rangi nyeupe na taa ambazo mwanga wake uko hali ya juu.

Kando ya majumba mawili ambayo milango yake ni ya rangi ya kijani kibichi kuna mafuriko ya maji. Mtoto na mwanaume mkubwa wanatembea ndani ya maji ya mafuriko na kando yake kuna mbuzi tatu na kwa umbali panaonekana watu ambao wako ndani ya maji ya mafuriko.

Vidonge vya tembe ambazo bado zingali kwenye karatasi yake na kando yake kuna kipima joto na zote zimewekelewa juu ya kitambaa cha rangi nyekundu.

Mazingira ni ya chumba cha afya. Muuguzi anamdunga mama aliyeketi kwenye kiti cha rangi ya blue sindano katika mkono wake wa kushoto, huku mgonjwa amefunika uso.

Muuguzi anamwangalia meno mgonjwa ambaye amelazwa kifudifudi, na amevaa miwani ya rangi nyekundu, na kwenye mikono ya muuguzi amevaa glovu za rangi ya buluu, na kwenye mapua yake amevaa barakoa nyeupe.

Mhudumu wa afya ambaye amevaa glavu za rangi nyeupe, mkononi amebeba kisanduku cha barakoa na mdomoni ameweka barakoa ya rangi ya samawati na kiunoni amefunga kibeti.

Mama ako kwenye kitanda huku amebeba mtoto mchanga mkononi na mazingara yanaonekana ni ya kituo cha afya. Na mtoto anaonekana ndivyo alivyozaliwa.

Mama ambaye amevaa nguo ya rangi ya kijani kibichi anachota maji huku akinawa kwenye mfereji na juu yake kuna mchanga ambayo inaonekana umekauka na nyasi ya kijani kibichi.

Muuguzi wa meno amevaa barakoa ya rangi ya machunga na kabuti la rangi nyeupe na glovu nyeupe kwenye mikono yake. Anamwangalia mgonjwa mdomoni kutumia tochi.

Mama ambaye amevaa nguo ya rangi nyeusi na kofia kwenye kichwa yake, anamwangalia mtoto ambaye amewekwa katika mazingira inaonekana ni ya rangi ya hospitali ama kliniki.

Munguzi ana mdunga sindano, mama kwa mkono wake wa kushoto. Huku wengine wamepanga foleni nyuma yao. Ndani ya chumba kilicho na kuta nyeupe

Moto ulio mkubwa sana, umeshika kwenye shamba la miti ambayo bado ni ndogo na ingine ni mirefu, inayochomeka na moshi inaonekana inaenda juu.

Ngamia amelala chini huku bado amefungiwa vitu za rangi nyekundu kwenye mgongo wake. Chini panaonekana pana mchanga ulio mkavu na umekauka hauna unyevunyevu.

Watu watano ambao wamevaa magwanda nyeupe, glovu na barakoa ambazo zimewafunika uso. Wamebeba pampu za rangi ya blue na nyeusi kwenye migongo zao huku wakipanda gari za rangi nyekundu.

Mafuriko ya maji katika shamba tambarare ambapo kuna miti, nyumba na hata vichaka ambavyo vinaonekana. Kuna daraja katikati ya hiyo mafuriko.

Maji ya mafuriko imesimama mbele ya manyumba tatu za mabati na zingine ni za matope na kuna mtu anaonekana anatembea ndani ya hiyo maji na kuna migomba ya ndizi kando ya nyumba moja.

Mama wawili, wanachota maji kotaka kwa mfereji wa rangi ya buluu kuenda kwa kibuyu cha rangi ya machungwa, na kando ya mfereji kamepandwa mimea ambayo imekauka na ingine ingali kijani kibichi.

Mbele ya hospitali ya kaunti ya Ahero, mafuriko ya maji yameingia hadi ndani na kando yake kuna hema ya rangi ya blue na mistari nyeupe na nyasi imepandwa mbele ya hiyo hospitali.

Dawa ambayo ni ya chanjo cha polio, iko ndani ya chupa cha mililita kumi na kando yake kuna sindano na zimeekwa juu ya kitambaa ya rangi ya buluu.

Muuguzi anatoa dawa kutoka kwa chupa nyeupe, kuelekea kwa sindano huku amevaa barakoa ya rangi ya bluu na miwani na amevaa koti la rangi nyeupe. Kando yake watu wamepanga foleni.

Chumba chenye madirisha ya rangi ya bluu, watu wamepanga foleni na vibuyu za rangi ya samawati, huku wakichota maji kwa mfereji na juu ya chumba hii kuna tenki nyeusi yenye maandishi Boya Water Project .

Nchi tambarare ambayo imekauka. Mawe kubwa na ndogo ambayo hayana hata unyevunyevu ilihali imekauka na mti mmoja ambayo majani yake imekauka.

Mama na mtoto wamesimama kwenye tanki nyeusi, huku akimwekea sabuni kwa mikono yake ili anawe kwa maji ya mfereji na wote wamevaa barakoa kwenye uso kujifunika.

Muuguzi anamdunga mtoto sindano katika paja lake ilhali mama ambaye amevaa buibui amembeba kwenye mkono na kwenye meza kuna vifaa vya hospitali.

Mtoto ameketi kwenye mbao na ako na vidonda mwili mzima, mikono pamoja na miguu. Amevaa sketi ya buluu na shati ya buluu. Kando yake kuna mtoto ana vidonda miguuni.

Tangazo la dawa za mitishamba ambayo imeandikwa daktari kalasinga ambaye anauza dawa ya asili ya kienyeji na kwenye maandishi wameandika namba yake ya simu na kazi ya madawa zake.

Kando ya nyumba za ghorofa na za mabati, mafuriko ya maji yamepita ambayo yamesomba vibanda , nyumba na hata mabati na nguo.

Mhudumu wa afya ambaye amevaa maguanda ya rangi ya blue na barakoa kwenye mdomo wake. Anamhudumia mgonjwa ambaye amelazwa kwa kiti cha rangi ya kahawia.

Wahudumu wa afya, mmoja amevaa sare nyeusi na mwingine sare ya bluu, na kofia kwenye vichwa zao na barakoa za rangi za bluu, na glovu nyeupe. Huku wakimhudumia mtoto aliyelazwa.

Watu ambao wamevaa miwani ya rangi ya manjano na glovu za rangi nyekundu, wamebeba vibuyu ambazo zina alama ya hatari na nizarangi nyekundu.

Watu watano wako katika chumba ambacho kimeandikwa USAID, wamevaa kabuti za rangi nyeupe na glavu nyekundu, ilhali mmoja amebeba pampu mgongoni huku akifanya ufukizo kwenye hio nyumba.

Chupa hizi na nyungu ambazo zimefungwa kimaridadi zimewekwa ndani ya nyungu na yote imetandazwa katika karatasi nyeusi ambayo imewekwa juu ya karatasi ingine nyeupe.

Nesi ambaye amevaa sare nyeupe na mistari nyekundu, anamwekea dawa mtoto kwenye mdomo wake ambaye amebebwa na mama aliyevaa kofia nyekundu huku ameketi.

Muuguzi ambaye amevaa koti la rangi nyeupe, amemlaza mgonjwa kifudifudi kwenye kitanda cha rangi nyekundu, huku amevaa barakoa ya blue kwenye mapua yake. Muuguzi amemkunja mguu mmoja aliyelazwa.

Juu ya meza ya rangi ya nyeusi kuna chupa ya rangi nyeupe na karatasi juu yake ya rangi ya kijani kibichi ambayo imeandikwa Prucan capsules na tembe ambazo ni za rangi nyekundu zimewekelewa juu ya meza kando ya chupa.

Tangazo linaloonyesha dawa ya asili ya kienyeji ya asili na picha ya viti ya kijani kibichi, na picha ya mbegu pamoja na picha ya tikiti maji na maandishi inayosema kuhusu tiba hii na nambari ya simu.

Mhudumu wa afya ambaye amevaa sare ya rangi nyeupe na miwani, anamwekea mtoto dawa kwenye mdomo wake. Mtoto mwenyewe amebebwa na mama ambaye ameketi na ameva kofia ya rangi nyekundu.

Katika mlingoti pamewekwa kibao ambacho kinaonyesha matangazo ya daktari Chingongo ambaye anatibu kuvuta mpenzi, biashara, nyota na chini yake pameandikwa nambari yake ya simu.

Vidonge vya tembe vimewekelewa juu ya meza ya rangi ya kahawia. Vidonge zenyewe ni za Risperdal gramu nne. Zimetolewa ndani ya kisanduku cha

Juu ya meza ya rangi nyeusi, chupa ambayo ni ya rangi nyeupe na karatasi ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi ina maandishi prucan capsules na kando ya chupa vidonge vya rangi nyekundu ziko juu ya meza.

Mwanaume ambaye amevaa koti ya rangi nyekundu. Ameweka godoro hili na bidhaa zingine ndani ya mushua huku akisukuma katikati ya maji.

Chupa ya rangi nyeupe na karatasi juu yake ambayo ina maandishi ya dawa iliyomo ya mwarubaini ambayo ni dawa ya kiasili ya kienyeji ama kwa Kiswahili kilipi.

Wahudumu wa afya wamesimama kando ya kitanda ambacho mtoto amelazwa. Mhudumu mmoja amevaa barakoa kwenye mapua yake na nyuma yao kuna viti vya plastiki. Mazingira ni ya chumba cha afya.

Nyungu ambayo imewekwa juu ya kitambaa cheupe na rangi nyekundu inatoa moshi na kando yake kuna vyungu kadhaa ambazo zimefunikwa na zingine zimefunguliwa.

Ndani ya hema ya rangi nyeupe, muuguzi amevaa barakoa ya rangi ya blue huku akimpa maelezo mama ambaye amebeba mtoto mikononi mwake.

Wauguzi watatu wako katika chumba cha upasuaji. Wamevaa kofia za bluu na mwingine ya rangi kijani kibichi na huku wamevaa barakoa kwenye midomo yao wakifanyia mtu operesheni.

Mwalimu amesimama katika darasa lenye ubao wa rangi nyeusi huku akiwaonyesha wanafunzi jinsi ya kutumia pedi la usafi.

Mkulima amevaa kabuti nyeupe, anayunyuzia mimea dawa kutumia kinyunyuzio la pampu la rangi ya machungwa.

Lori kubwa limebingirika katika mafuriko ya maji barabarani. Watu wanapita kando ya barabara. Gari ndogo la rangi ya machungwa limesombwa.

Kibao cheupe chenye maandishi ya matangazo ya daktari Nduba, anaye tibu magonjwa ya aina tofauti, na nambari yake ya simu imeandikwa kwenye hicho kibao, chupa za madawa ambazo unaweka kwa kibao.

Muuguzi ambaye amevaa sare ya rangi ya machungwa na barakoa nyeusi, anamwekea mtoto dawa katika mdomo wake, ambaye amebebwa na mama aliyevaa koti nyeusi na barakoa nyeusi.

Chumba cha rangi ya machungwa na kijani kibichi. Imeandikwa kuwa ni choo cha umma na milango yake ni ya rangi ya blue na mbele yake pamepandwa nyasi na maua.

Madaktari wa upasuaji wamevaa magwanda ya rangi ya kijani kibichi na glovu za rangi nyeupe na barakoa na kofia za rangi ya blue . Wamemlaza mgonjwa katika meza ya oparesheni .

Nesi ambaye amevalia sare za rangi ya blue , amebeba mtoto mchanga mkononi mwake, na wote wako hospitali yenye kuta zake ni za rangi nyeupe na milango yake rangi ya kijani kibichi.

Muuguzi anamdunga mama aliyeketi sindano kwenye mkono wake wa kushoto na kwenye meza kuna sanduku ambalo lina maandishi chanjo.

Mkulima amevaa magwanda ya rangi nyeupe. Ananyunyizia mimea dawa kutumia pampu ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi na ufuniko wa buluu, aliyoiweka kwenye mgongo wake.

Mgonjwa amelazwa juu ya kitanda ya rangi ya kijani kibichi na kijivu, kichwani amefungiwa bandeji za rangi nyeupe na kuta za chumba hilo ni rangi ya bluu na white .

Muuguzi anamudunga sindano mama ambaye ameketi chini ya hema ya rangi nyeupe. Mama amevaa barakoa ya blue na miwani na linda ya rangi ya kijani kibichi.

Mkulima ananyunyizia mimea dawa katika shamba kwa kutumia pampu iliyo rangi ya buluu ambayo ametundika mgongoni mwake.

Muuguzi ambaye amevaa sare za rangi ya zambarau na barakoa ya rangi ya blue , anamdunga mama aliyeketi sindano kwa mkono wake wa kushoto, ndani ya chumba chenye kuta za rangi ya blue na machungwa.

Mwendeshaji pikipiki ma mwendeshaji baiskeli wamekwama katikati ya mafuriko ya maji yaliyo katika barabara na nyuma yake gari la rangi nyeupe pia liekwama kwenye mafuriko.

Muuguzi ambaye amevaa barakoa ya rangi ya blue na aproni nyeupe, anavuruta dawa kutoka kichupa cheupe kutumia sindano na kando yake watu wamepanga foleni.

Gari zilizo ndogo na basi kubwa zimesimama katika mafuriko ya maji yaliyo kando ya ghorofa ambayo rangi yake ni nyeupe na rangi ya machungwa.

Muuguzi ambaye amevaa barakoa na glavu anamdunga mtoto sindano aliyebebwa na mama. Amevalia nguo ya buluu na kitambaa shingoni mwake.

Muuguzi ambaye amevaa mangwanda ya rangi nyeupe na barakoa katika mdomo wake na ana faili ya rangi ya kijani kibichi, anampa maelezo mgonjwa ambaye ameketi kwa kiti ya rangi ya machungwa.

Kijana amevaa tishati ya buluu, amesimama juu ya gogo la mti kando ya nyumba ya gorofa ambayo imeporomoka na kuacha mchanga mingi.

Muuguzi ambaye amevaa sare ya blue , amemlaza mtoto kwenye kitanda cha rangi ya kijani kibichi, huku akimpa dawa kwa mdomo na mama amesimama kando yao na simu mkononi.

Muuguzi amevaa sare ya rangi ya bluu. Amemlaza mtoto kwenye kitanda cha rangi ya kijani kibichi, huku akimpea mtoto dawa kwa mdomo, na mama amesimama kando yao na simu mkononi.

Mama amevaa tisheti ya rangi ya waridi na sketi nyeusi. Amechuchumaa huku akichota maji kutoka kwa mfereji, kwa kibuyu cha rangi ya matunda ambacho ameweka kwa besheni ya blue .

Mwanamume mmoja anamsukuma dereva wa pikipiki, ambaye amefunga mitungi ya rangi ya machungwa nyuma yake na wapo katika mafuriko ya maji katika barabara.